Daktari wa meno amevalia samawati na nyeupe. Amevalia gloves za samawati. Anatumia miwani kuonea. Mgonjwa amelala kwa kiti, huku amepanua mdomo.

Mzee aliye valia shati nyeupe na samawati na amepooza upande mmoja wa mwili wake. Mama aliye valia kabuti nyeupe anamfanyisha mazoezi mzee huyo.

Mkono uliovalia glovu umeshika chupa ya surua, kipenyo na rubella huku sindano imedungwa ndani ya chupa hiyo kwa sheria ya kuwa inachukua dawa hiyo.

Mikono miwili imeshikilia dawa za rangi ya njano na hudhurungi, na nyeupe, zikiwa ndani ya plastiki, pamoja na chupa nyeupe ya dawa.

Madaktari wako kwa chumba cha oparesheni . Wamevalia nguo, kofia na barakoa za rangi ya samawati na glovu za mkono nyeupe. Kwenye chumba hicho tunaona mashini na televisheni zinazotumika kufanya oparesheni .

Chupa mbili za dawa zenye rangi nyeupe na maandishi meusi, zimeshikiliwa na mkono wenye pete. Kuna sindano iliyodungwa kwa chupa moja ishara inavuta dawa hiyo.

Muuguzi aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, anawaelemisha wamama wa kimaasai ,waliovalia leso za rangi nyekundu jinsi wanaweza kujikinga na magonjwa yanayo chipuka katika jamii zao , kwa umbali kidogo tunaona nyumba ,milima pamoja na miti .

Wahusika katika wizara ya afya wamevalia barakoa wakiwa wametembelea zahanati mojawapo pamoja na walinzi wao.

Muuguzi wa miwani amevalia nguo nyeupe na nyekundu, anampatia mtoto chanjo huku mama yake aliyevalia kofia ya rangi nyekundu akiangalia.

Madaktari watatu waliovalia barakoa na kofia wanamhudumia mgonjwa kwa chumba cha oparesheni huku wakiwa wamevalia sare zao za kazi.

Mama na msichana wamevalia nguo nyeupe na nyeusi, wamevalia barakoa nyeupe na glavu nyeupe, ishara ya kuwa wanataka kuhudumia wagonjwa. Kando yao kuna gari ya rangi ya fedha.

Dawa inayoitwa natures bounty iko ndani ya chupa ya kijani kibichi. Hutumika kuongeza damu nyekundu. Ziko ndani ya chupa hiyo tembe mia.

Tunaona chupa ya dawa inayoitwa iron chelate ambayo inatumika kutibu uchovu na pia kutengeneza seli nyekundu za damu kwa mwili wa binadamu, humo ndani ya chupa hiyo kuna tembe sitini.